Tunamuona mchuuzi ambaye ni mama akikaanga vitobosha kwenye kibanda huku akiwa amekaa, kando yake kuna vitobosha ambavyo tayari vishatayarishwa na kunavyo ambavyo bado havijatayarishwa, kando pia tunaona sufuria pamoja na sinia.

Kundi la ndovu au tembo wa kiafrika wasiopungua saba linaonekana likisimama au kutembea kwenye mazingira ya savana yanayoashiriwa na nyasi ndefu na miti michache, mazingira haya ni makaazi asili ya mnyama huyu.

Mikono ya watu inaonekana ikimenya chakula kutoka kwenye sinia, chakula hicho kando na biryani kunaonekana mayai na pia nyama na kachumbari. Kando yake pia kunaonekana soda aina ya fanta iliyoko ama iliowekwa kwenye glesi.

Hapa ni shambani tunaona watu watatu, wawili wakionekana wanaume, mmoja akionekana mwanamke, chini kuna mikunga ya ndizi ambayo imepangwa vizuri kando yao tunaona kuna migomba.

Hili ni shamba la migomba ambalo limekaribiana na msitu. Mandhari haya yanaonyesha ni eneo ambalo hupata mvua ya kutosha Kwa kuwa msitu ule uko na miti iliyokoleza rangi ya kijani kibichi.

Haya ni maadhari ya hoteli ambapo tunaona chakula aina ya shawarma. Shawarma ni chakula ambacho hutengenezwa kwa nyama, kisha kuna mkono wa mtu hapo ambae ashanyakua shawarma yake na pia anajaribu kuiwekea sauce .

Chakula hiki kwenye sahani huitwa mitahi, mitahi ni chakula ambacho kinakaribiana na mahamri ila kiko na sifa ya kuwa na sukari nyingi sana. Hutumika sana na ndugu zetu waisilamu haswa katika mwezi mkuu wa Ramadhani.

Hili ni duka la kuuza, viungo tofauti tofauti vya upishi. Viungo hivi vimepangwa vizuri na kuhifadhiwa kwenye magunia. Pembeni tunamwona mtu ambaye anatarajiwa kuwa muuzaji wa duka hili.

Viungo vya upishi ainati kama vile ukwaju, tangawizi, vitunguu saumu na mbegu tofauti tofauti zilizokaushwa na zile zilizokaushwa na kusagwa zinaonekana zikiwa zimehifadhiwa kwenye ndoo na vitu tofauti. Kando yake tunaona kuna kiti na ratili ya kupimia bidhaa kuashiria kuwa hili ni duka.

Samaki wawili wakupakwa wanaonekana wakiwa kwenye sahani. Kando yake tunaona viuongo kama ndimu, chumvi na pilipili. Chakula hiki kinapatikana sana sana katika jamii ambazo zinaishi eneo kama Lamu, Mombasa na hata Zanzibari.

Muhogo uliyopikwa na kukaangwa unaonekana ukiwa umepangwa vizuri na nyuma yake tunaona kisu. Chakula hiki ambacho kiko katika kategoria ya wanga kinapendwa sana na jamii ya waswahili.

Njia nyembamba ya mawe inaonekana ikipita katikati mwa bustani. Bustani hili linaonekana liko na miti tofauti tofauti kama vile minazi, nyasi na miti nyinginezo.

Ng'ombe mwenye ngozi ya rangi nyeusi na nyeupe anaonekana, kuashiria kwamba ni ng'ombe wa maziwa. Kando yake pia tunamuona mtu ambaye anaonekana kuwa daktari wa mifugo.